Hapa kuna dawa. Dawa hili liko ndani ya chupa na imehifadhiwa kwa njia nzuri. Tunaona kando yake pia kuna sindano.

Mahali hapa inaonekana ni hospitali ama kliniki. Naona muuguzi ameshikilia dawa mbili ili aweze akaitoa kuiweka kwa sindano.

Hapa ni hospitali ama kliniki, sehemu hapa unaona wanatibu meno kwa huyu mgonjwa na daktari ambaye anamsaidia mgonjwa kumtibu.

Mahali hapa ni mahali pa kutibu watu. Tunaona kuna mgonjwa ambaye amepimwa mkono yake. Kuna muuguzi ako kando yake anajaribu kumsaidia mgonjwa huyu.

Chumba hiki ni hospitali ama kliniki. Tunaona kuna muuguzi amesimama na amevalia sare ya kazi. Amefunika nywele yake na amevaa barakoa.

Mahali hapa ni sehemu ya kuuza maji. Tunaona kuna watu wako hapo nje wamekuja na mitungi ili waweze kununua maji. Kuna mwuzaji anawasaidia watu hawa.

Mahali hapa ni sehemu ambao pamejengwa ili watumie kunawa mkono. Tunaona kuna wanafuzi wawili wananawa mkono. Ni vizuri kunawa mkono ili kutoa uchafu kwa mkono.

Mahali hapa ni hospitali. Kuna mgonjwa amelala akiangalia juu na amepanua mdomo. Kuna wauguzi wawili wanaomsaidia mgonjwa huyu ambao wamevaa sare ya kazi na barakoa.

Hapa ni hospitali ama kliniki, tuna ona kuna mgonjwa amekaa chini aki saidiwa. Hapa kwa hospitali kuna waauguzi watatu wamesimama kando ya mgonjwa ili wamsaidie kumtibu.

Hapa ni hospitali ama kliniki. Hospitali hapa ni mahali pa kutibu meno. Naona kuna mgonjwa amelala akiangalia juu akisaidiwa na wauguzi walio kando yao.

Hapa ni shambani. Shambani hapa tunaona kuna mtu ambaye amevalia nguo ya kazi na ananyunyuzia dawa mimea.

Mahali hapa ni shambani. Shambani hapa naona kuna mtu anajaribu kunyunyuzia mimea dawa. Mtu huyu amevaa nguo ya kazi na amefunika mpaka mapua zake ili azuie dawa isimwing..

Mahali hapa kuna dawa. Dawa hizi zimepangwa kwa utaratibu sana. Dawa hizi ni ya mchanganyiko na imefunikwa vizuri katika mikebe hizi.

Mahali hapa kuna dawa. Hizi dawa ni ya kienyeji. Naona hizi dawa kuna zenye zimeanikwa hapa na kuna zenye zimewekwa kwa mikebe.

Mahali hapa ni shambani. Shambani naona imepandwa mimea hii. Tunaona kuna mtu ananyunyuzia dawa mimea na amevaa nguo za kuzuia asiingiwe na dawa.

Mahali hapa ni mahali pa kutibu meno. Naona kuna mgonjwa ambaye amelala akiangalia juu. Kuna muuguzi anamsamsaidia huyu mgonjwa ambaye amesimama, amevalia sare ya kazi na barakoa.

Mahali hapa ninaona kuna watu wengi .Watu hawa wanaiangalia nyumba ambayo imepotomoka. Tunaona kuna waokoaji ambao wanajaribu kuokoa watu sehemu hii.

Mahali hapa ni duka ya kufanyia biashara. Hapa tunaona kuna dawa ya aina mbalimbali. Kuna mhudumu hapa ambaye anashughulikia kwa kuuza dawa hizi.

Hapa kuna dawa, dawa hili limewekwa katika mkebe fulani, mkebe umefungwa vizuri. Dawa hili imewekwa juu ya meza ili iweze kuonekana na iweze kusomeka.

Hapa kuna mtu mgonjwa ambaye amelazwa kitandani, na tena hapa ni hospitali na mtu amefungwa kichwa chake ikionyesha ya kwamba alipata maumivu, tena kuna hapo kwa mkono imefungwa ili isaidie sindano.

Hapa ni hospitali ama kliniki. Hapa tunaona kuna mgonjwa ambaye ni mama ameketi chini anadungwa kwa mkono wake wa kushoto. Hapa tena tunaona kuna muuguzi anamsaidia mama huyu.

Hapa naona watu wawili wamesimama mbele ya chumba cha msahlani hapa inaonyesha pahali pa kuosha mkono na tena hapa ni shuleni.

Hapa inaonekana ni kwa hospitali. Hapa hospitali nimemuona muuguzi ambaye anasaidia mwenye amelala katika kitanda chake. Huyu mwenye amelala amejifunika kabisa inaonyesha ya kwamba ako mgonjwa.

Hapa kuna moto kubwa ambaye imeteketea. Moto huyu inaendelea kuchoma nyumba ambayo iko hapo mbele. Tunaoana watu wanaanza kusakanyana ili waweze kuijua nini imesababisha moto hi...

Hapa ni hospitali. Hospitali hapa ni mahali pa kufanyia oparesheni kwa wagonjwa walio katika hali ya mahututi. Tunaona wauguzi ambao wamevaa sare inayofanana, wamevaa barakoa na wamefunika nywele zao.

Hapa ni hospitali. Hospitali hapa naiona daktari ambao anasima akikagua vitu. Kando yake kuna vitanda mbili ambao imetandikwa. Tunaona tena mashini nyuma yake

Hapa naona kuna wanafunzi ambao wanachota maji, wanafunzi hawa wanachota maji wakiweka kwa chupa , hapa ni shule ambao wanaisomea , hii maji imehifasadhiwa kwa tanki kubwa sana.

Kuna dawa hapa ambao imewekwa juu ya meza , dawa hili liko ndani ya chupa na zingine zimewekwa tu kando yake , dawa hili linatumiwa Kwa mgonjwa ambaye anauguwa hili aweze kupona.

Hapa ni hosiptali, hosiptalini hapa kuna mgonjwa ambaye amelala akiangalia juu akisaidiwa kuangaliwa meno, inaonyesha hapa ni matibabu ya meno inaendelea.

Hapa ni hospitali ama kliniki, naona muuguzi akitaka kumsaidia huyu mwanadada kumdunga. Tunaeza sema mwanadada amekaa hapo akingojea amaliziwe kufanyiwa chanjo.

Hapa naona mtu ambaye ananyunyusia dawa mimea, hapa inaonekana ni shamba ambaye ni

Hapa tunaona wamama wawili. Kuna mama mmoja ambaye anakaa anasikia uchungu. Mama huyu anakaa anataka kujisaidia. Kuna mama mwingine amevaa barakoa na ako tayari kumsaidia mgonjwa huyu.

Hapa ni hospitali ama kliniki. Tunaona kuna mtoto anapewa chanjo ya kudungwa. Tunaona kuna muuguzi anamsaidia huyu mtoto, pia mama yake ambaye ameketi anamshika mtoto ili apate chanjo.

Hapa ni hospitali, hapa tunaona mgonjwa ambaye amelala akiangalia juu, alafu kuna mwuguzi ambaye anasaidia mgonjwa huyu na mwuguzi msaidizi wake mwingine amesimama kando yake.

Hapa tunaona ni hospitali. Hapa hospitali kuna mgonjwa ambaye amekaa kwa kitanda. Tunamuona muuguzi akijaribu kumsaidia na kumuuliza mgonjwa mahali anapohisi uchungu.

Hapa ni hospitali ama kliniki, hapa kuna mgonjwa ambaye amekaa chini na amepanua mdomo wake, kuna muuguzi ambaye anamsaidia mgonjwa huyu.

Kwa picha hii inaonyesha hapa ni hospitali, hapa inaonekana ni vitanda ambyo ilipangwa hili wagonjwa wapate kuilazwa hapa.

Hapa inaonyeshwa kuna maandishi ya magonjwa mbalimbali. Hapa tena naiona kuna dawa ya kienyeji iliyopangwa kwa taratibu sana.

Hapa naiona chupa iliyowekwa juu ya meza. Chupa hili imefunikwa kiasi ya kwamba haijafunguliwa. Inaonekana chupa hiki iko na dawa na hii dawa ni ya kienyeji.

Hapa ni hospitali. Naona mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda. Mgonjwa huyu anaonekana ni mgonjwa sana kwa sababu ameongezewa hewa kupitia kwa mdomo na mapua yake. Naona msaidizi aliyesimama kando yake akimsaidia mgonjwa.

Hapa naona msalani, ni nyumba ya kujisaidia hii nyumba ni ya kila mtu siyo kama ile ya mtu kibinafsi hii msalani inasaidia watu ambao wametoka ama wametembea wanaeza ingia hapa wailipie na wapate usaidizi.

Hapa ni hospitali ama mahali kuuzia dawa, naona chupa ya aina mbalimbali ya dawa iliyowekewa juu ya meza.

Hapa tunaona chanjo inaendelea, chanjo ya watoto wadogo katika mahali hapa, naona wauguzi wakisadia kupea watoto chanjo kwa mndomo na wamama hawa wamekaa chini hili waweze kutumia watoto wapewe chanjo.

Hizi ni dawa .Dawa hizi ni zile za kuondoa maumivu katika mwili ya mtu. Mtu anapohisi maumivu kwa mahali fulani kwa mwili wake inabidi aimeze hii dawa na itampunguzia uchungu.

Hapa kuna mifuriko ya maji, Maji haya imefurika sana na imesambaa katika kiwanja hili, Mifuriko hii imefunga hata barabara iziyowesekana kupitika.

Hizi ni dawa ambazo imemwagwa juu ya meza. Tunaona hizi dawa zilikuwa kwa hii mkembe lakini mkembe imefunguliwa na dawa imemwagika hapa.

Hapa ni hospitali tunaona mama ambaye anasaidiwa amekaa jini amevaa barakoa anadungwa sindano, tunaona wengine wako kwa laini wakingojea usaidizi, tena tunawaona wauguzi wawili wanaosaidia wagonjwa hawa.

Hapa inaonekana kuna mafuriko ya mto. Mafuriko ya mtu hapa inasababishwa na mvua kubwa. Tunaona tena mmomonyoko wa udongo iliyofanyika mahali hapa.

Hapa ni hospitali, hospitali hapa inaonyesha kuna chanjo ya watoto. Tunaona wauguzi wamesimama wakijaribu kusaidia kumpea mtoto sindano. Tunaona mama yake ambaye amekaa chini akishika mtoto wake.

Hapa ni hospitali ama kliniki ama mahali pametengwa ili kusaidia watu. Tunaona kuna wauguzi ambao wanasaidia wagonjwa kuwahudumia.

Hapa kuna chanjo. Tunaona kuna mtoto anapewa chanjo ya sindano na muuguzi. Kuna mama yake hapo chini amekaa ndiye ashike mtoto apewe chanjo.

Hapa ni hospitali. Hospitali hapa tunaona kuna mtoto ameketi chini anangojewa asaidiwe. Kuna tena muunguzi ambaye amesimama amevalia sare ya nguo nyeupe nao huitengeneza dawa ili amsaidie mtoto huyu.

Hapa kuna chupa mingi. Hizi chupa zimepangwa na ni aina mbalimbali ya chupa. Chupa hizi zimetumiwa kuekewa vitu fulani. Tunaona huyu ni mfanyibiashara tena anafanyabiashara yake.

Hapa ni hospitali ama kliniki. Tunaona muuguzi akijaribu kuandika kitu kwa kitabu tena tunaona kwa meza yake kuna vifaa zile za hospitali pamoja na dawa.

Hiki ni mkebe ya dawa mkebe hiki kuna dawa ambayo imemwakiwa kidogo chini tunaona ya kwamba hii mkepe hii imeandikwa juu dawa gani inatumikiwa.

Hapa naona watu. Watu hawa wako shambani kwa lengo ya kunyunyizia dawa mimmea. Watu hawa wamejifunika vizuri na wamevaa sare ya nguo nyeupe.

Hapa ni hospitali ama kliniki, hapa ndani tunaona kuna mtoto analewa chanjo. Mtoto huyu ameshikwa na mama yake ili akaweze akapewa dawa. Kando yake kuna muuguzi ambaye anasaidia mtoto huyu kwa kumdunga sindano.

Hapa kuna dawa, kuna dawa aina mingi imewekwa katika hapa meza juu. Tunaona tena kuna sindano kando yake. Hizi dawa imefungwa vizuri ili isiweze kuingiwa na uchafu

Hapa naona kuna chanjo mama huyu ambaye ni muuguzi anamsaidia mtoto huyu kupata chanjo mama yake ambaye amekaa chini amemshika mtoto ili apate chanjo.

Hili ni dawa. Dawa hili limewekwa juu. Linaonekana dawa hili halijafunguliwa, limefunikwa vizuri sana. Dawa hili linaonyesha ya kwamba ni ya milimita shirini.

Hapa kuna mfuriko wa maji, maji haya kuna watu ambao wamesimama ng'ambo hii na inaonekana wanahitaji usaidizi wa kuvuka, tunaona mtu mmoja amebebwa na mwingine na mwingine kwa mgongo ili avukushwe aende ng'ambo ile ingine.

Kwa picha hii inaonyesha hosipitali ama kliniki. Tunaona kuna mgonjwa ambaye anasaidiwa amelala na wauguzi wawili ambao wanajaribu kusaidia mgonjwa huyu.

Hapa chanjo ya watoto inaendelea naona muuguzi ambaye amevaa barakoa na sare ya udaktari akisaidia mtoto apate chanjo. Mamake amekaa chini akivalia barakoa akishika mtoto wake.

Hapa naona ni hospitali ama kliniki naona mama ameketi na mtoto anayeitaji usaidizi naona mwuguzi anajaribu kumwuliza na kumsaidia mama huyu na mtoto wake.

Hiki ni chupa ya dawa. Dawa hili halijatumiwa kwa sababu halijafunguliwa. Dawa hili linafungwa kwa njia ya utaratibu ili isiweze kuharibika.

Hapa naona kuna mporomoko wa nyumba. Hili nyumba ilikuwa imejengwa lakini iliporomoka ikaanguka. Hapa tunaona watu waokoaji wako hapa wakishukulika. Wamevalia sare yenye inafanana na yenye itawakinga kwa kila jambo.

Hapa ni hospitali ama kliniki. Hapa naona mtoto ambaye anapewa chanjo. Naona tena mamake amemshikilia mtoto huyu. Hapa naona muuguzi ambaye anampatia mtoto chanjo.

Hapa ni hospitali hapa hospitali inaonyesha ya kutibu macho tunaona muuguzi ambaye anasaidia mgonjwa kumwangalia macho yake.

Hapa ni hospitali ama kliniki tunaona kuna chanjo amepewa mtoto huyu kuna muuguzi pia ambaye anaandika pale amevalia sare ya kazi na barakoa kwa mdomo.

Hiki ni dawa, dawa hiki inaonyesha mkono ya muuguzi ameshika akitowa akitumia sindano, inaonekana hapa kuna mgonjwa ambaye anataka kusaidiwa kudungiwa dawa hili.

Hapa ni hospitali ama kliniki, hapa tunaona muuguzi anayomsaidia mtoto mdogo ambaye amelala chini akimpatia chanjo, mtoto huyu ako na mama yake ambaye anasimama kando yake.

Hapa naona shamba kubwa ambayo iliokauka, isiyokuwa ata na nyasi hata moja. Naona tena mti moja yenye inasimama ambao imekauka kabisa. Inaonekana mvua imekuwa mbali ikinyesha katika sehemu hii.

Hapa ni darasani. Darasani hapa naiona wanafunzi walio valia sare ya shule, Tunaona tena kuna mwalimu hapo mbele amesimama akiwaelekeza ama akiwafunza wanafunzi hawa.

Hawa ni watoto watatu watoto hawa wanatabasamu kwa furaha ,watoto hawa wanaonyeshana mkono wao ambayo iko na uchafu.

Hii ni mitungi ya gesi inaonekana hapa. Hii mitungi inasaidia mgonjwa ambaye ameshindwa kupumua ili iweze kuipatia hewa. Tunaona muuguzi akijaribu kuchunguza gesi hizi.

Hapa ni hospitali ama kliniki. Tunaona kuna wauguzi wawili wanajaribu kumsaidia mkwezi mwenye amepanua mdomo. Inakaa hapa anashughulikiwa mambo ya mema.

Hapa inaonyesha kuna chanjo ilikuwa inaendelea. Tunaona mwuguzi ambaye amemalizia kumfanyia chanjo mtoto huyu anaweka rangi kwa kidole ya mtoto kwa mkono ya kushoto ili isiweze kurudiwa.

Hapa ni hospitali ama kiliniki tunaona kuna mtoto ambaye kuna vitu zinatomelezea kwa mikono yake, tunaona muuguzi ameshika mtoto mkono hili aweze kuiona na kuchunguza ni nini hizi imeshika mkono ya mtoto.

Hapa naona mfuriko wa maji. Maji hii imefurika sana mpaka imeingia kwa makahazi ya watu. Naona wamama wawili ambao wanajaribu kuvuka mifuriko hii. Wanaitumia kuni au miti ili waweze kujisaidia wavuke wafike penye wanataka.

Naona chanjo inapeanwa hapa, naona muuguzi huyo ambaye amekaa chini, kumshika mtoto akimpea chanjo, naona mama mwingine amekaa chini hapo Kwa laini akingojea ahudumiwe.

Hapa ni hospitali, hospitali hapa naona mgonjwa ambaye amekaa chini ili ahudumiwe, naona tena wauguzi wawili ambao wamesimama, wamevalia sera za wauguzi yenye iko na rangi nyeupe, tena wamevalia barakoa.

Naona dawa, dawa hii imewekwa hapa juu ni dawa ambayo inatoa maumivu kwa mwili, sanasana hupewa kwa mtu mwenye ako na uchungu kwa mahali fulani ya mwili.

Hapa ni hospitali na hapa ni ofisi na hapa naona watu kadhaa ambao wanasaidia na wenye wanataka kusaidiwa, hapa naona muuguzi ambaye anasaidia mgonjwa mwenye amekaa chini.

Hapa ni nyumba ambao hao watoto hupelekwa ili wapate chanjo. Naona kwa watoto wengi wako hapa ili waweze kupata chanjo. Naona muuguzi ambao anampea chanjo mtoto akimdunga hapa kwa mguu.

Naona maji hapa inamwagika kwa uwingi sana. Naona mama huyu ameinama hili aweze kunawa mikono hili awezekutumia maji. Mama huyu amefurahia maji hii sana.

Hapa naona lori ambaye imepata ajali, lori hii imepata ajali mbaya kwa sababu imebondwa sana, naona tena lori ya mafuta hapo kando, naona watu mkusanyiko ya watu ambao wamekuja kushuhudia ajali hii.

Naona mtu akiwa na meli. Meli hii imebeba msiko ya nyumba. Jamaa huyu ambaye ako na hii meli anataka kuivukisha misiko kuanzia ng'ambo hii mpaka ng'ambo ile.

Hapa ni hospitali. Hospitali hapa naona mgonjwa ambao amelala akisaidiwa, naona tena wauguzi watatu ambao wamevalia sare zenye zinafanana ya udaktari na tena naona wanavaa barakoa.

Hapa ni hospitali ama kliniki. Tunaona daktari ambaye amevalia barakoa na sare yake ya kazi, akimsaidia mgonjwa ambaye ameketi chini.

Huyu ni daktari wa macho, daktari huyu anamhudumia mgonjwa ambao ako na shida ya macho, daktari huyu anatumia mitambo ya kisasa ili kuona shida enye iko kwa macho ya mgonjwa.

Hapa ni hospitali tunaona daktari ambaye amesimama katikati ya vitanda ambaye imetandikwa. Daktari huyu amevalia sare yake ya kikazi.

Hiki ni dawa. Dawa hiki inaonyesha ya kwamba iko ndani ya chupa yake ambayo imeandikwa maagizo ya jinsi ya kutumia.

Hapa ni hospitali ama kliniki. Hapa tunaona kuna muuguzi ambaye amekaa chini akimwongelesha mgonjwa. Huyu mgonjwa amekaa chini hapo ili aweze akasaidika.

Hili tangazo ni tangazo ya kuonyesha dawa ya kienyeji. Dawa ya kienyeji ni dawa mzuri sana kwa sababu watu hutumia kwa wingi sana.

Hili li dawa, dawa hili limewekwa kwa meza juu. Dawa hili limehifadhiwa na imefungwa kwa utaratibu, dawa hili tena ni dawa ya kienyeji.